Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, amefunikwa na blanket nyekundu, huku mhudumu wa afya, akiwa amesimama karibu naye, kuashiria utunzaji wa kimatibabu. Mazingira haya yanaonyesha huduma za afya zinazotolewa kwa wagonjwa, hasa wale wazima au wazee.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa miongoni mwa wazee wenzake. Anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Ameketi kwenye kiti huku mhudumu akimpa sindano begani mwake. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wazima na wenye wameketi kwenye hospitali hii.

Kikundi la watu wazima na wazee wamekaa wakingojea huduma za afya ,wengi wao wamevalia barakoa. Wamekaa katika kituo cha afya, ambapo wataalamu wa tiba wanawahudumia kwa uangalifu. Hali hii inasisitiza umuhimu wa huduma za matibabu kwa kikundi hili, la umri.

Wataalamu wa afya wanaonekana kumzingira mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Wamevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi na wamevalia barakoa na kofia kwenye kichwa ili kuhakikisha kuwa usafi umehifadhiwa katika chumba hilo cha matibabu.

viongozi na washirika wanaonekana katika hafla ya afya ya jamii kuna tangazo linaloeleza kampeni ya pamoja ya kutibu Trachoma kwa ya kuzuia upofu inahusisha mashirika mbali mbali. Tukio hili lina ashiria juhudi za pamoja za kuboresha afya ya macho vijijini.

Hii ni kliniki ya simu ambalo linaonyesha kuwa inapeana huduma za afya ya saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tezi dume kwa jamii. Inasisitiza uhamasishaji na upatikanaji wa huduma za haraka kwa watu.

Kinywa kinaonekana kikiwa wazi meno yakiwa na tabaka la kijani kibichi upande mmoja tofauti na upande mwingine usio na rangi hiyo. Inaashiria matumizi ya dawa au matibabu ya meno. Hii inaonyesha mchakato wa kusafisha au matibabu ya meno. Hali hii inawakilisha huduma za afya na kinywa zinazolenga kuboresha usafi wa afya ya meno.

Wanafunzi wanaonekana wameketi na wengine wamesimama. Wamevalia sare ya rangi ya samawati na wengine wamevalia sweta ya rangi ya samawati. Wanaonekana kujifunza kusugua meno yao ili kuhakikisha kua yako katika hali nzuri.

Huu ni mdomo wa mtu ambaye anaonekana kutabasamu ,ana meno meupe yaliyopangwa vizuri, hii inaashiria afya bora ya kinywa chake. Pia inasisitiza umuhimu wa huduma za meno, na usafi wa kinywa ambao ni muhimu kwa afya njema ya jumla kwa watu.

Hili ni kinywa lenye meno safi na yenye afya, inaonyesha umuhimu wa utanzaji bora wa kinywa. Hii inaashiria afya bora ya meno, matokeo ya usafi wa kinywa na uwezakano wa matibabu ya kisasa ya meno. Ni taswira ya uzuri na ustawi unaotokana na kipao mbele cha afya ya kinywa.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevalia glovu ya rangi ya samawati na anatumia zana maalum labda kibano ndani ya mdomo ya mgonjwa. Hii inaashiria utaratibu wa matibabu ya meno kama vile kung'oa meno ili kusikue na uchafuzi.

Mkono unaonekana ukikamua dawa ya meno juu ya mswaki, ikisisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa. Kitendo hiki rahisi, ni sehemu muhimu ya utunzaji wa meno na ufizi na unachangia afya bora ya mdomo. Matumizi ya mswaki na dawa ya meno huwezesha kuzuia matatizo ya ugonjwa.

Huu ni meno wa binadamu . Kwa picha ya juu inaonyesha meno kabla ya matibabu na ya chini ni baada ya matibabu ambapo mapengo yamezibwa na meno yanaonekana kuwa ya rangi nadhifu na mpangilio mzuri kwenye picha hiyo.

Wahudumu wa afya wanaonekana kukaa nje mtaalamu wa afya wa meno anatoa huduma kwa mtoto mmoja hii inasisitiza umuhimu wa uchunguzi wa mara kwa mara na matibabu ya kinywa. Afya njema ya meno ni muhimu kwa ustawi wa jumla wa kila mtu.

Mhudumu anaonekana kutumia chombo maalum, kuangalia shida ambalo mgonjwa analo kwenye meno yake, ambayo ni nyeupe. Mhudumu amevalia glavu ya rangi ya samawati ili kuzuia uchafuzi wakati anapo fanya kazi yake.

Mswaki mdogo unaonekana, ukitumika kupaka dawa kwenye meno. Hii inaweza kuashiria utaratibu wa kupaka dawa ili kuondoa matibabu, na inaashiria huduma za afya za meno ambayo yanapatikana katika nchi, na zinalenga utumishi wa usafi wa kinywa.

Seti ya zana za meno zimepangwa vizuri, zikiwemo kioo na vifaa vingine maalum. Zana hizi hutumiwa na madaktari wa meno kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya meno. Vinasaidia kuhakikisha afya bora ya mdomo na tabasamu nzuri.

Daktari wa meno anatumia kifaa maalum ili kuchunguza tatizo ambalo liko kwenye meno ya mgonjwa aliye mbele yake. Amevalia glavu ya rangi ya samawati ili kuzuia uchafuzi wakati ambalo anafanya kazi yake.

Mama anauma kijiti ambalo humsaidia kusugua meno yake ili kutoa uchafu ilhali meno yake yanaonekana kutopangika vizuri kuonyesha kuwa kuna tatizo kwenye meno yake na anafaa kuangaliwa na daktari .

Vifaa hizi hutumika na daktari wa meno, wakati ambao mgonjwa amekuja kutafuta usaidizi kutoka kwake. Daktari huvaa glavu ili kuhakikisha kua kuna usafi wakati wa kufanya kazi yake.

Mgonjwa anaonekana kufungua mdomo ili daktari aweze kuangalia shida analo kwenye mdomo wake. Mhudumu wa afya amevalia glavu ya rangi ya samawati ili kuzuia uchafuzi zaidi kwa wagonjwa.

Binti anaonekana kutabasamu na meno yake meupe yaonekana na yamepangika vizuri. Wahudumu husisitiza kuwa kila mtu aweze kuenda kuangaliwa ili kujua meno yako katika hali gani.

Mtu anaonekana akijaribu kuzima moto mkubwa wa nyasi akitumia tawi lenye majani. Hii inaashiria jibu la dharura dhidi ya majanga ya moto wa porini ambayo yanaweza kuwa hatari kwa maisha, mali na mazingira nchini.

Maafisa wa usalama, kutoka kikosi maalum, wanaonekana wakiendesha pikipiki zao wakiwa wamevalia sare kamili za kijeshi na kofia ngumu, wengine wanaonekana wakiwa wameshika silaha, wanaonekana wakiwa katika mwendo na vumbi liliibuka nyuma yao, kuashiria kasi na tayari kukabiliana na hali fulani.

Sehemu ya barabara hili limejaa maji na linawazuia watu kupita barabarni vizuri. Watu wanaonekana kukunja longi na mmoja wao amevalia mavazi amabayo yatamzuia kuumia wakati wa kusaidia watu.

Eneo hili linaonekana kuwa imefurika. Mtu mmoja anaonekana kuwa juu ya nyumba ya mabati uku ameinua mkono wake na watu wengine wanaonekana wapo ndani ya maji ya rangi ya kahawia wakingoja kusaidiwa na wataalamu.

Watu wanaonekana wakiwa wameathiriwa na mafuriko huku baadhi yao wakiwa wamesimama ndani ya maji yenye rangi ya udongo, wengine wanaonekana wakisaidiana na kundi la watu limelundikana juu ya jengo. Hali hii inaashiria uhitaji wa haraka wa majibu ya dharura.

Waokoaji wamevalia fulana ya rangi nyekundu wakishiriki katika shughuli ya uokoaji wakati wa mafuriko makubwa. Mmoja wao anamchukua mtoto mgongoni mwake ili aweze kupita maji mengi yaliyotawala eneo hili.

Gari hili ni la kubeba wagonjwa. Lina taa za dharura na nembo ya msalaba wa rangi ya samawati. Limegeshwa kwenye eneo lenye mti na lina namba ya usajili. Uwepo wa gari hii linaashiria miundombinu muhimu ya kukabiliana na dharura.

Eneo hili limefurika na watu wengi wanapita maji mengi yaliyotuama. Hii inaonyesha athari ya janga la asili. Wengine wamesimama kwenye maji mengi wakitafuta njia jambo linaloashiria hitaji la haraka la usaidizi kwa uokoaji. Hali hii inasisitiza umuhimu wa kukabiliana haraka kwa majanga ya kuwasaidia waadhirika.

Eneo hili limeathirika na mafuriko makubwa huku miundo ya mbao yaonekana kutapakaa kwenye maji. Mwanamke mmoja anaonekana akijaribu kupita kwenye maji hayo yaliyochafuka huku nyuma kukiwa na watu wengi na majengo yaliyoharibika.

Katika eneo hili kuna tukio la moto mkubwa usiku na moshi mwingi na miale ya moto inaonekana wazi. Kuna maafisa wa timu za uokoaji wakiwemo wale wa msalaba mwekundu wakiwa wamesimama na kupambana na hali hiyo.

Wafanyikazi wa majibu ya dharura wanaonekana kukimbia na wamevalia nguo inayohakikisha kuwa wana usalama na kuna wanaosimama kando kuangalia kinachoendelea. Gari nyekundu linaonekana kuwa limepakiwa kando.

Moto unaonekana kutoka katika eneo hili linatoa moshi ya rangi ya nyeusi na nyeupe na watu wamesimama kando wakiangalia kinachoendelea na polisi wanaonekana kulinda eneo hili ili watu wasiumie zaidi ya hapo.

Wataalamu wa afya wanaonekana kuvaa mavazi maalum wakifanya usafi wa mikono kabla ya kuingia chumba cha upasuaji. Hii inaashiria kuwa kunawa mikono ni muhimu sana katika kuzuia kuenea maambukizi katika mazingira ya hospitali.

Watu watano wanaonekana kuchimba ardhini, karibu na mtaro au handaki ndogo la kupitisha maji. Watu hao wanaonekana kufanya kazi kwa bidii wakitumia majembe na zana nyingine. Ardhi ina udongo mwekundu na kuna nyasi chache zilizoota pembeni.

Tone la maji linaonekana likitua kwenye uso wa maji mengine na kusababisha mchiririzo na matone madogo madogo kuruka juu. Hii inaashiria uhifadhi wa maji katika maeneo mengi, na maji safi ni raslimali adimu.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa matumbao wenye afya chini ya maji safi ya rangi ya kisamawati. Viumbe hawa wa baharini, ambao ni muhimu kwa mazingira, wanaonekana wakiwa katika hali nzuri. Hali hii inaashiria afya njema ya mfumo ya ekolojia wa baharini.

Gari jekundu linaonekana kuangukiwa na mti mkubwa barabarani. Hii inaashiria athari mbaya za matokeo ya hali ya hewa, inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi ya kuonyesha uharibifu wa mali na hatari kwa usalama wa binadamu.

Biwi hili la taka limejaa hadi uchafu mengine yamewekwa juu yake. Hii ni ishara kuwa inafaa kumwagwa ili mengine yawekwa na kuhakikisha kuwa mazingira ni masafi katika eneo hilo

Watu hawa wanasaidia kusafisha na kutoa taka katika eneo hili wamevalia glavu na barakoa ili kuzuia kushika taka pamoja na mikono yao hii husaidia kuhifadhi afya ya watu wanaoishi eneo hili

Chumba hili ni cha mfunguzi katika kituo cha afya chenye kitanda cha mgonjwa, dawati, rafu zenye vifaa na sinki. Hii inaashiria miundo mbinu ya msingi ya utoaji wa huduma za matibabu katika hospitali.

Jengo hili lina sakafu safi na nguzo za manjano. Watu wachache wanaonekana kuketi na inaashiria eneo la kupokea wagonjwa na kusubiri katika kituo cha afya. Pia inaonyesha miundo mbinu ya huduma za afya.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa na mguu ulioungwa mkono na kifaa laini cha kurekebisha mifupa. Kando yake kuna mashine inayoonyesha matumizi ya vifaa na kimatibabu majeraha makubwa.

Vifaa vya matibabu vilivyo katika chumba hili, enye kuta za rangi ya kijani kibichi, vinaonekana kuwa pamoja na stendi ya kudondoshea maji na skrini za chuma zenye mavazi ya kijani ambazo hutumika kutenganisha eneo ambapo mgonjwa anahudumiwa.

Hiki ni fifaa cha matibabu kinachofahamiwa na otoskopu. Kimehifadhiwa vizuri ndani ya sanduku lake maalum. Kifaa hiki kina shemu ya kushikia lenye umbo la cylinder na juu yake kuna kichwa chenye lensi ya kuangalia ndani ya sikio au macho.

Mtoto mchanga anaonekana amelala ndani ya mashine maalum ya kumsaidia inayojulikana kama kifukusi. Mwuguzi amesimama karibu akihakikisha usalama wa afya ya mtoto. Vifaa vingine vya matibabu oia vipo karibu vikiashiria utunzaji kamili wa kiafya.

Kwenye chumba hiki, kuna mashine ya kisasa ya matibabu, inatumika katika maabara pamoja na vifaa vingine , vifaa hivi ni muhimu kwa uchunguzi wa matibabu ,vikisaidia kutoa huduma bora za afya. Uwepo wa mashine hii unaonyesha maendeleo ya kiteknologia katika sekta ya matibabu.

Sanduku mbalimbali za kuhifadhi vifaa vya matibabu zimepagwa vizuri. Kuna chupa za dawa sirinji na pia boxi la glovu ikionyesha vifaa muhimu vya huduma za afya. Mpangilio huu unasaidia katika upatikanaji rahisi wa bidhaa za kimatibabu hospitalini.

Maabara hupatikana kwenye hospitali na linaonekana kuwa na darubini ya rangi nyeupe na nyeusi. Chombo hili hutumika kuangalia viini ambavyo haviwezi onekana na macho ili kuweza kujua mgonjwa anaugua nini.

Muhudumu wa afya anaonekana akimsaidia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wako katika eneo ya mapokezi hospitali utunzaji huu unaonyesha kujitolea kwa wafanyikazi wa matibabu katika kutoa huduma kwa wagonjwa wanaokuja kwenye hospitali.

Bengo hili ni la uhamasishaji kuhusu afya ya akili kazini inaonyesha daktari anayeonekana kuwa na mawazo mengi. Inawakilisha dhana ya hali ya kiakili na inatangaza siku ya afya ya akili duniani.

Bango hili linaongelea uhamasishaji wa afya ya akili. Linaonyesha mwanaume akiwa ameshika kichwa chake akionekana kuwa kwenye mawazo au dhiki. Linasisitiza umuhimu wa kuanzisha mazungumzo kuhusu afya ya akili na kuvitambua kama hali ya kawaida.

Bango hili limeelimisha kuhusu hali za kawaida za afya za akili mahali pa kazi. Taswira ya daktari akionyesha huzini inaweza kuonyesha changamoto za afya ya akili kwa wataalam wa afya. Hii inasisitiza umuhimu wa kukuza ufahamu na kutoa msaada kwa masuala ya afya ya akili.

Msichana amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi, amefunga macho huku ameshika tama lake, anaoenkana akiwa katika mawazo . Anafaa kusaidiwa ili aweze kutatua kile kinachomsumbua akilini mwake.

Chupa la dawa na sanduku lake yamepigwa picha. Hii inaashiria maendeleo ya dawa za kisasa na upatikanaji wa matibabu kwa ajili ya magonjwa mbali mbali zikiwemo dawa za kutuliza maumivu na kupunguza homa zinazopatikana katika duka ya dawa.

Chupa ndogo ya glasi ya dawa, ambayo ni chanjo ya kisasa, inayotumika kuzuia magonjwa kama kifua kikuu, limesimamishwa juu ya kitambaa ya rangi ya samawati, ikionyesha uwepo wa dawa za kisasa na teknolojia ya matibabu inayopatikana katika sekta ya afya.

Mhudumu anaonekana kuvalia glavu ya rangi ya samawati, huku akimdunga mtu kwenye mkono wake, sindano hiyo inaonekana kuwa ya chanjo ikionyesha mchakato wa matibabu. Utaratibu huu ni muhimu kwa kinga na inahusisha utoaji wa huduma ka wagonjwa.

Chumba hili ni wodi ya hospitali, iliyopakwa rangi ya kahawia na pinki. Tunaona vitanda vya wagonjwa, vifaa vya matibabu kama vile dripu na pia kuna watu ambao ni wafanyakazi na kuna wengine ambao ni wagonjwa katika chumba hili.

Kitanda na kabati ya rangi ya samawati na nyeupe yamepangwa katika chumba hili kwenye hospitali na kuna mhudumu wa afya ambaye anaangalia vitanda vyote ili kuhakikisha kuwa yako safi na yako salama kutumika kwenye hospitali.

Mtoto anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya huku chupa ya chanjo inaonekana kwa umbali, ikisisitiza umuhimu wa kuzuia magonjwa kwa watoto. Pia inawakilisha jitihada za kukinga watoto dhidi ya magonjwa ambayo ni muhimu katika kudumisha afya zao.

Bega la mtoto mchanga linaonekana likiwa na alama ndogo ya kidonda kinachoashiria chanjo. Kidonda hiki kidogo huonyesha kinda dhidi ya kifua kikuu, ugonjwa hatari kwa watoto wadogo. Hii ni sehemu muhimu ya huduma ya afya ya watoto, ikilinda afya zao.

Mhudumu amevalia glavu ya rangi nyeupe, anaonekana akichukua tone la damu kutoka kidole cha mtu mwingine. Hili inaweza kuwa uchunguzi wa kimatibabu au kipimo ambalo litawezesha kujua kile mgonjwa anaugua na kumuandikia dawa.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, amevalia shati ya rangi nyeupe na amelazwa kwenye blanketi ya rangi ya kahawia na pinki. Mtoto anaonekana kulia na ameangalia upande wake wa kushoto.

Mtu anaonekana akinawa mikono kwa kutumia kifaa cha kunawia kilichotengenezwa kwa jelly ya bluu yenye bomba na sabuni. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa uma na kanuni za afya haswa kunawa mikono kama njia muhimu ya kuzuia magonjwa.

Watu wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mama aliyesimama nje anaonekana kufinya simu huku akichota maji safi kwenye mitungi ya rangi ya manjano na amevalia nguo ya kuzuia uchafuzi wa maji.

Mashine hii ni ya mazoezi ya uzito, inatumika katika mazoezi ya viungo. Kifaa hiki kinafaa kwa ajili ya kuimarisha misuli, na kurekebisha majeraha ya kimichezo. Ni muhimu katika kuzuia majeraha, na kuhakikisha afya njema ya wanariadha.

Huyu ni mwendesha baiskeli wa milimani, amekaa chini akiangalia goti lake, ishara kuwa ameumia kwenye mguu wake ilhali amevalia kofia ngumu na walinzi wa magoti, ishara kuwa ameumia.

Mwanamchezo anaonekana akishika goti lake ishara kuwa kuna maumivu inayoweza kuhitaji matibabu ya michezo. Hali hii inawakilisha jeraha la kawaida linalohitaji uangalizi wa wataalamu wa tiba ya michezo. Huduma za wataalamu ni muhimu kwa uponaji wa haraka.

Mchezaji na mhudumu wa afya wanaonekana kupiga magoti, kwenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Anasaidiwa kunyorosha mkono wake kwa sababu ameumia wakati ambapo anacheza. Mhudumu wa afya amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mguu wa binadamu aliyeumia na ndani. Sehemu ambayo ina rangi nyekundu inaonyesha kuwa mifupa hayo yameumia na anafaa kupata matibabu ili kumwezesha kupata nafuu na kuweza kutembea vizuri.

Mwendesha baiskeli anaonekana kukaa chini kwenye mawe ya rangi ya kahawia. Anaangalia mkono wake ulioumia na amevalia glavu ili asiwezi kuchafua kidonda hilo. Kando yake kuna baiskeli ambalo limeanguka chini.

Majani hayo ni mabichi na yamestawi. Yanapokea mwanga wa jua. Eneo hili linaashiria makazi ya asilia ya mimea inayotumika katika tiba za kienyeji. Uzuri wa mimea hii, unaonyesha utajiri wa rasilimali asili, zenye uwezo wa uponyaji nchini.

Shamba hili ni la vitunguu maji, mmea unaojulikana kwa matumizi yake katika tiba asili ya nchini, yanatumika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile mafua na kikohozi, kilimo cha mimea hii kinaunga mkono afya ya jamii.

Mmea huu ni wa asilia na iliyo stawi vizuri ikipigwa na mwanga wa jua. Majani mabichi marefu yanaweza kuashiria mmea unaotumika katika tiba za kienyeji mazingara haya yanaakisi utajiri wa vyanzo vya dawa asili vinavyopatikana katika maneo ya kiasili.

Mimea haya yenye majani makubwa ya rangi ya kijani kibichi yanawakilisha vyanzo vya mimea yanayotumika katika tiba ya asili nchini ambapo mimea mingi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali. Inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira asili.